Naona basi mbili, moja ambayo imechorwa nyuma na kando. Kando yake naona watu ambao wamesimama, wengine wako biashara lao, biashara zao. Naona jengo mbili kubwa, moja juu ikona picha ambayo ni ya kuuza sera jambo fulani. Kando pia naona mtu ambaye aliyejishika kiuno.